Kwenye soko zipo bidhaa tofauti Zengine zimewekwa kwa vikapu na zengine kwa ndoo zilizo na rangi ya samawati, nyekundu na ya kijani.